Huku naiona ujenzi iliyoanguka katika sehemu hii, inajulikana kuwa hii ujenzi ilijengwa wakati haikuwa inafaa ama wajenzi hawakujenga vizuri ujenzi hii hili ikaanguka peke yake tena naiona kijana anayeiona ujenzi hii iliyoanguka.

Huku naoina madawa iliyowekwa katika chupa hii . Tena juu ya chupa hii iko na maelezo na matumizi ya dawa hizi . Tena naiona sanduku ya hii dawa iliandikwa kuhusu matumizi ya hii dawa na jinsi unavyofaa kuitumia .

Huku naona mgonjwa anayeitoa dawa katika mkebe ya madawa inajulikana kuwa huyu mgonjwa anaitoa dawa hizi ili aweze kiumeza tena apate nguvu na afya bora katika mwili yake. Tena hii inasaidia wamama kupata nguvu ya mwili.

Huku naiona madawa iliyowekwa katika chupa tofauti tofauti katika meza hii tena naiona sindano inayotumika kutoa madawa kwa machupa hivi tena naiona sanduku mbili iliyowekwa katika mezani iko na maelezo kadhalika inayotumika katika waelezi ya hii.

Huku naiona wamama waliozaa katika hospitali tena naiona daktari wawili wanaisaidia huyu mama ambaye alizaa hawa watoto wawili katika kitanda hiki cha hospitalini, hawa watoto wanaweza kusaidiwa ili waweze kuwa na afya nzuri.

Huku naiona, daktari, na mgonjwa mmoja amekaa, katika kiti cha hospitalini, tena huyu mgonjwa, naiona, amechoka sana, inachulikana yeye ni mgonjwa sana hata, hana nguvu, tena daktari amevaa vizuri, anaisaidia huyu mtu apate matipapu, kwa njia, ya chanjo.

Huku naiona madawa iliyowekwa katika mezani. Hizi madawa inajulikana ni ya chanjo inaua virusi yoyote katika mwili ya watoto. Tena naiona sindano inayotumika kuitoa madawa katika chupa hii na inatumika kuchanja watoto ili wapate afya.

Huku naiona nyumba inayobomolewa na gari kubwa inayotumika kuijenga manjia ama kuitengeneza manjia tena, hii gari imetumika huku kuibomoa manjia na wanasimamiwa na maaskari hili waweze kuibomoa huku.

Huku, naiona daktari, ambaye amefaa barakoa, na amevaa mavazi ya hospitali, tena amriona mtu, ameilalia kitanda cha hospitali, huku inajulikana kuwa, ni mahali, pa kuisafisha, meno, hama, pahali pa ku, kuweza kutibu meno iliyo haribi.

Huku naiona daktari ameivaa vizuri ili aweze kuichanganganya madawa tofauti tofauti inayotumika katika hospitalini tofauti tofauti. Huyu daktari ameivaa manguo inayozuia vitu yoyote yenye inaweza kusababisha ugonjwa katika mwili.

Huku naiona mgonjwa mmoja anayesumbuliwa na meno . Tena ameikalia kiti cha hospitalini na daktari ameivaa vizuri tena ameivaa barakoa ili aweze kufanya kazi . Tena huyu daktari ameisaidia huyu mgonjwa kuipanua mdomo ili aone meno inayosumbua yeye.

Hapa naona daktari mmoja anamfurahisha mtoto ili afurahie. Tena ako na kipima joto anamsaidia mtoto kujulia hali yake katika hosipitali. Huyu mtoto inaonyesha ya kwamba alizaliwa mapema kama

Huku naona mkulima mmoja anayepiga dawa viazi kwa shamba. Tena huyu mkulima, amevaa vizuri ili asipumue ama asipate kumeza hiyo dawa. Tena hii dawa inafanya chakula iive poa.

Huku naona mzee ameketi kwa kiti ili apate matibabu katika hospitalini hii, tena naiona daktari anaipea chanjo huyu mzee, na huyu daktari amevaa vizuri, amevaa barakao na mavazi inayofaa katika hospitalini, tena hii dawa inasaida mtu ako na.

Hapa naona watu wawili wanafanya mazoezi, inaonyesha ya kwamba hawa watu wako na shida kwa mwili tena mikono yake haiko kama ya watu wengine na daktari ameamua kumsaidia mno tena anamfanyia mazoezi.

Hapa naona mkulima mmoja , amevaa vizuri ili apige dawa chakula chake katika shambani. Huyu ni mkulima hodari anapenda kilimo sana. Anapiga dawa yake katika shamba lake ili apate mazao.

Huku naiona madaktari watatu. Hawa madaktari naiona wanaishughulikia mama mmoja anayeumwa na masikio. Inajulikana kuwa hawa wa huyu mama anashughulikiwa anasikia uchungu kwa masikio yake. Tena hawa madaktari wanaisafishia masikio huyu mama.

Huku naona sanduku ya madawa. Haya madawa yako ndani ya hii sanduku iliandikwa venye inatumiwa na mgonjwa ama mtu yeyote ameigonjeka. Tena hii madawa inajulikana kuwa ni ya kutoa joto mwilini ili upate nguvu na afya njema.

Hapa naona mama ako katika hospitalini, amelala katika hospitalini ama kitanda ya hospitalini .tena anafurahia amezaa mtoto, na mtoto amelala fofofo na mama anafurahia kumuona mtoto huyu amezaa.

Huku naona wagonjwa wako katika hospitali hawa wagonjwa wamevaa mavazi ya hospitalini ili watibiwe. Hawa wagonjwa wamekaa pekee yao bila daktari. Mwingine amekaa mwingine amelala ili wangoje daktari.

Huku namuona mama na daktari wako katika hospitalini. Inajulikana kuwa huyu daktari anaichukua damu katika kidole ya huyu mama ili aweze kupima ugonjwa tofauti tofauti sanasana ugonjwa wa ukimwi. Huku tena ni hospitali kuu ya Kenya.

Huku naona madawa tofauti tofauti na mikono ya daktari anayepima hizi madawa. Dawa hizi inasaidia katika kuchanja watoto wadogo na watoto wanafu wanafunzi wa kidato ya nne kuendelea.

Huku naiona mtu amekaa kwa kiti. Inajulikana kuwa huyu ni daktari wa kienyeji. Anapeana maelezo kuhusu dawa yake iko katika machupa tofauti tofauti. Tena hii madawa inasaidia kutibu magonjwa tofauti tofauti iliyoshindwa na hospitali.

Hapa naona daktari anayepima macho ya mtu moja inaonekana ya kwamba hii hospitali ni ya macho, inasaidia watu kutibu macho hili waone vitu mingi katika duniani tena wanazuia ugonjwa ya macho.

Huku naiona madawa iko katika mezani. Naiona yenye iko kwa chupa tena naiona sindano ambayo inayotumika kutoa dawa katika chupa hizi. Tena naiona maandishi iko katika karatasi inayoonyesha matumizi ya hii dawa. Tena inajulikana hii dawa ni ya kutibu ugonjwa.

Hapa tunaona mzee mmoja anayetokea chooni na inaonyesha huyo mzee hayuko sawa kabisa. Ako na usaidizi ya mikono iliotengenezewa na mahospitali tofauti tofauti ili isaidie watu wenye hawatembei vizuri.

Huku naiona madaktari wawili. Hawa madaktari wako katika sehemu ya kuzalisha watoto ama chekechea ya kuweka watoto kidogo waliozaliwa kama haijafika wakati. Hawa madaktari naiona wanaijulia hali watoto wanaolala katika vitanda tofauti.

Huku naiona wafanyakazi walio vaa vizuri. Hawa wafanyikazi inajulikana kuwa wanaishika vitu ama madawa inaweza hatarisha maishani mwao ili wakaweze kuivaa vizuri na wanapewa manguo yenye inazuia hizo vitu hata ikimwagika.

Huku kuna madaktari wawili wanasaidia mgonjwa mmoja katika hospitali. Tena hawa madaktari wawili wamevaa barakoa na vizuizi ya mikono ili damu isiguze ama uchafu yoyote isguze mikononi mwao.

Huku naona daktari anaitoa dawa katika chupa na anaitoa na sindano. Hii dawa inaonekana kuwa ni ya chanjo. Inasaidia watoto wapate afya nzuri tena inasaidia watu wazima ili waishi maisha bora dunia hii.

Hapa naona ngonjwa anaelezea daktari kuhusu ugonjwa wake. Tena daktari anaskiza hiyu mgonjwa ili apate kutibu yeye tena kando yake iko na dawa ya kusafisha mkono ili iuwe uchafu yeyote.

Huku naona mmama na mzee wake wakiwa katika hospitalini. Inaonekana ya kwamba huyu mama alikuwa anazaa huyu mtoto na mzee wake amekuja kumsaidia kushika mtoto, ili mama apate matibabu bora.

Huku naona madaktari wawili wanaona wanaume na mmama moja anayesaidia mgonjwa moja anayesumbuliwa na meno hawa madaktari wamevaa mazoazi ya hospitalini na wanashughulikia huyu mgonjwa atibu meno yake.

Huku naiona maji imejaa katika mitoni hii. Tena naiona mtu anayevusha watu moja moja. Inajulikana kuwa huyu mtu anayevusha watu analipwa ili aweze kuvusha hawa watu wenye wamejipanga huko. Tena mvushaji huyu amaefunika kichwa ndio asijulikane.

Hapa naona madaktari watano anayeshukulikia mgonjwa mmoja amefunika katika kitandani mwake ya magonjwa, tena hawa madaktari wamekaa kushangaa inaonyesha ya kwamba huyu mtu anaelekea kukufa.

Huku naona daktari anashughulikia mtoto mdogo aliyezaliwa katika hospitali. Huyu daktari anafunika mtoto vizuri tena naona mtoto amelala kabisaa hata hawezi skia nini inaendelea huku.

Huku naiona madaktari watatu . Hawa madaktari wameivaa mavazi ya hospitalini ili waweze kushughulikia wagonjwa . Tena kuna mgonjwa amelala katika kitanda cha hospitalini ili washughulikiwe . Huyu mgonjwa anaitengenezewa mbele na hawa madaktari katika hospitalini .

Huku naona mama mmoja ameikaliankiti caha hospitalini, tena huyu mama inajulikana kuwa aliweza kuzaa katika hospitalini hii, ameshika mtoto mdogo katika kifua yake, ili aweze kujulia hali na maono, ili ajue huyu mtoto ako aje.

Huku naona daktari anampea chanjo mtoto mdogo na mama yake ako na sidano na kwa mkono, inaonyesha ya kwamba huyu mama alikuwa anazaa tena amevalishwa barakoa pia daktari amevaa barakoa ili kuzuia ukohozi tofauti.

Huku naona mvua mingi imearibu manjia imechukua mchanga imebomoa barabara na tena kuna watu Kanda wanongoja maji ibukue katika barabara hili wafuke nga'mbo, hii inaonekana kwamba ni mbaya sana.

Hapa naona daktari na mrembo mmoja anayesafishiwa meno na daktari. Mrembo amepanua mdomo ili apate matibabu kwa daktari tena asafishiwe meno ikuwe nyeupe. Tena ikuwe kama ya watu wengine wenye wamesafisha meno.

Huku naona madawa ya kienyeji iliyopangwa katika meza moja. Tena naona panga na machupa iliyowekwa madawa tofauti tofauti. Tena naona muuzaji amekaa kando ili auze madawa zake.

Huku naiyona watu wenye wamavaa vizuri, inajulikana ya kwamba hawa ni wafanyikazi wanojizuia hili wasipate ugonjwa yoyote wanapofanya katika kampuni hii, tena inajulikana hizi vitu inavyopepa ni simu.

Katika hii picha inaonyesha kuna mvua kali sana. Maji imeanza kuingia kwa manyumba tofauti tofauti. Huku naona wamama wawili wanachota maji ili itoke nje tena wazuie isingie katika nyumba yao.

Hapa naona daktari amevaa barakoa Kuna mwingine anaelezewa anaskia vizuri hili waendelee kuskiza na kutumia madawa yenye amepewa ndio vizuri tena ni mtu anayefunza.

Huku naiona vijana wa shule wanaonawa mikono yao, inaonekana hawa vijana wanainama ili waweze kuzuia ugonjwa tofautitofauti, inayoweza kusababishwa na uchafu yeyote, katika shule hii tena usafi ni kitu ya maana katika mashule tofautitofauti.

Huku naiona watu wawili waliosimama katika chuo moja iliyoandikwa chuo nambari nne. Tena hapa inajulikana kuwa, ni familia. Ni mzungu na mmama mmoja Mkenya. Tena naiona gari iko katika maegesho kando na ndoo.

Huku naiona daktari ameivaa barakoa tena ameivaa nguo ya hospitalini . Huyu dakatari anaitumia sindano kuitoa madawa kwa chupa la dawa . Inajulikana kuwa huyu daktari anaipima dawa ili aweze kuchanja watoto ama mtu mzima .

Huku naiona daktari ya macho. Huyu daktari anaipima macho ya mama mmoja aliyekaa mbele ya daktari. Huyu daktari anajitayarisha hivi akiona macho ya huyu mama ili ajue macho yake iko na shida gani.

Huku tunamwona daktari amekaa mbele na mgonjwa amekaa kando yake. Tena inajulikana kuwa huyu ni daktari wa macho. Tunamwona ameangalia ndani ya macho ya huyu mama ili aweze kujua huyo mama ako na ugonjwa gani ama ajue ni dawa gani anafaa atumie.

Hapa naona wamama wamepanga laini ili wapate chanjo kwa watoto wao tena daktari, madaktari wamejipanga aste aste ili wapeana hizo chanjo. Tena mama wa kwanza amepata chanjo na mtoto yake.

Huku naiona mzee ameivaa barakoa tena huyu mzee amekaa chini katika kiti ya hospitalini . Tena naiona daktari anaishughulikia ili apewe chanjo huyu mzee , na daktari naiona anaipanguza vizuri ili aweke ama adunge na dawa ya chanjo huyu mzee .

Huku naona mama moja amafaa barakoa na amefungua nywele yake vizuri tena naona daktari anaye peana chanjo kwa huyu mama hili azuie ugonjwa tafauti tafauti kw mwili ya huyu tena hi chanjo inasaidia watu sana.

Hapa naona madaktari wawili wanashughulikia mzee mmoja ili apate matibabu. Naona huyu mzee ni kama ako na shida ya maskio, na hawa madaktari wanashughulikia hilo sikio ili huyu mzee askie vizuri na apate matibabu katika hosipitali.

Huku naiona ngamia ameanguka chini inajulikana ya kwamba huku kuna ukame mingi na hii ngamia amehisi njaa sana hawezi amkaa ili aweze kutembea kujitafutia chakula, tena naiona iko na manguo iliyofungiwa katika mgongoni mwake.

Huku naona daktari na mtoto mmoja katika hospitali hii ya watoto, daktari anaandika kitabu kidogo ili amshughulikie huyu mtoto, inaonyesha ya kwamba huyu daktari anaandika madawa yenye inafaa na.

Huku naina mtu anayesafisha mkono yake katika tanki moja huku, na inajulikana kuwa huyu ni ofisaa nayefanya kazi katika huu mlango inajulikana kuwa anaichunga huku tena anaweza kuoanga watu, ili wanawe mikono kabla waingie huku.

Huku naiona mama mwenye amevaa barakoa nyeusi. Huyu mama ameshika mtoto wake, tena anaisaidia daktari kuipanua mdomo ya mtoto, ili daktari aweze kumpea huyu mtoto chanjo kupitia mdomo wake. Tena naiona daktari anayechukua picha nyuma ya huyu.

Huku naiona mwalimu anawafunza watoto venye wanafaa kutumia pedi za usafi. Hii inasaidia sana watoto ama wasichana ili wajue kutumia pedi za usafi wakati wanapokua. Hii inasaidia kujua matumizi yake.

Huku naiona mtu mzima na mtoto mdogo anayejulika huyu ni mtoto wa shule. Huyu mtu nikama anamfunza mtoto kuvuka hii maji. Tena namuona kijana mmoja aliye na kondoo karibu na mlango ya shule. Tena inajulikana huku kuna mvua mingi.

Huku naona magari tofauti tofauti iliyosombwa na maji. Inaonekana ya kwamba huku kuna mvua mingi inayosababisha vifo tofauti ya watu wengine. Tena huku nimeona watu wawili wamekaa huko kando wakingoja maji ipungue.

Hapa naona daktari mmoja anashughulikia mtoto amezaliwa. Tena, naona daktari mwingine anashughulikia mama mmoja anayetaka kuzaa. Hii inaonyesha ya kwamba hii ni nyumba ya kuzalisha watoto, tena ni nyumba ya wamama.

Hapa naona mwalimu mmoja na wanafunzi walioinua juu vitabu, inaonekana ya kwamba huyu mwalimu anaulizia vitabu kama wako meza, tena hawa watoto wamejaa kwa darasa ili wengi wao wapate elimu bora maishani mwao.

Hapa naona daktari anapeana chanjo kwa watoto wadogo ili wapate matibabu ya magonjwa mbali mbali. Tena huyu daktari anapea chanjo kupitia mdomoni mwake na mama anafurahia ameshika mtoto yake vizuri ili apate chanjo katika hospitali

Huku naiona madaktari wanaopiga shughuli yao katika hosipitalini , tena hao madaktari wanashughulikia wagonjwa hili waweze kupata afya njema mwilini yao tena naiona daktari anaeshighulikia mrembo mmoja hili waweze kupata matibabu ya maskio.

Hapa naona mumama na mzee mmoja wanasafisha mikono yao ili wakue wasafi. inaonekana ya kwamba hawa watu walitokea shamba, tena kuna mtoto mmoja nyuma yao na mama mmoja wanapanga laini ili wanawe pia.

Huku naona mtu mmoja anasafisha mikono yake, na mwingine anasimamia huku. Inaonyesha ya kwamba huyu mwingine amevaa barakoa ya nyeupe ndio anasaidia watu wanawe mikono. Kando yao kuna askari mmoja anaona mitungi hizi.

Huku naiona watu wanao watu wanaoendesha magari tofauti tofauti. Tena naiona watu wanaotembea katika njia hii na inajulikana kuwa kuna mafuriko katika hii njia, naiona hizi magari zinaenda polepole ili wasimwagie watu maji.

Hapa kuna madawa tofautitofauti ya kienyeji inayosaidia kupota matibabu mabalimbali kwa magonjwa inayo ingia kututokana na mafuta tunayo tumia, sasa hii madawa, za kienyeji inasaidia watu mno.

Huku naiona chupa ya madawa tofauti tofauti. Inajulikana kuwa hizi madawa zinatumika na watu wanaofanya kitendo cha ndoa. Hii dawa inasaidia kupea nguvu wakati wa kufanya ile kitendo ya kuunganisha ndoa ndio aweze kufanya hiyo kitendo akiwa na nguvu ya kutosha.

Huku naona mkulima anayepiga dawa mimea zake shamba. Hii dawa inazuia ugonjwa tofauti tofauti. Na inasaidia mimea ipate nguvu ili watoe mazao bora katika shamba.

Huku naiona mtu ambaye ameshika miguu ya mtu mwingine anaye lala katika kitanda. Anajulikana kua huyu alipata ajali na huyu mwenye ameshika miguu anasaidia ili aweze kumfanyia mazoezi na aweze kupata nguvu kwa miguu yake na apate kupona.

Huku naona ng'ombe amekufa na wanaume wawili wanatembea. Huku inaonekana ya kwamba ni kiangazi kali kinaua ng'ombe. Ng'ombe hawapati chakula wala maji ili wamekufa tena wanaume wameanza kutafuta.

Huku naona mkulima mmoja amevaa barakoa na ameweka mikononi mwake zoezi ya mwili ili dawa isimguze. Tena huyu mkulima anapiga dawa mimea yake katika shambani ili apate masao bora.

Huku naiona moto inayowaka katika lori moja iliyoanguka kando ya barabara. Inajulikana kuwa hii gari ilipata ajali walipogongana na lori ya kubeba mafuta. Tena naiona watu wanaijaribu kuokoa watu walioumia katika ajali hii.

Huku naiona madaktari watatu na wagonjwa watatu, daktari moja amekaa kwa kiti iliapate maelezo ya mgonjwa anaye taka kupata matibabu, katika hospitalini hii, na daktari mwingine amesimama ameleta dawa ili huyu mwingine aanze kupeanza chanjo katika hawa wazazi.

Huku naona daktari na wamama wamekaa chini hili wapate mafunzo ya huyu daktari. Inaonekana ya kwamba huyu daktari anafunza wamama kuhusu vitu ya bma hili wapate kuchunga wazee wao.

Huku naiona daktari ameivaa barakoa na amevaa mavazi ya hospitalini mekundu. Daktari anaifunza mama mmoja fenye anavaa apike mswaki meno yake ili asipate ugonjwa yeyote ya meno na hii inasaidia sana.

Huku naona kitanda ya wagonjwa, inaonyesha kwamba huku ni hosipitalini na hosipitali hii inasaidia watu ili wapate matibabu. Tena naona gari moja iko huko nje inaonyesha kuna mgonjwa anaye letwa katika hosipitalini hii.

Huku naona wamama wawili wanachota maji katika kizima , hawa wamama wanachota maji na sufuria ndogo na wanawekwa kwa mitungi tatu iliyo kando ya hii kizima, inaonekana kuwa huku ni pahali kuna.

Huku naiona mgonjwa mmoja ni mama amekaa katika kiti cha hospitalini. Huyu mama ameivaa leso ya nyeupe katika kichwa yake na barakoa tena huyu mama ameivaa shati nyeusi. Naona daktari anampea chanjo ili aweze kupata nguvu na matibabu.

Huku naona wamama wawili wanao ongea katika hospitali. Mama mmoja ni aliyekuwa mgonjwa na mama mmoja ni daktari. Daktari anamwelezea huyu mama kuhusu ugonjwa wake na madawa anayofaa kutumia.

Huku naona mtu moja anaisafisha mitungi ya chombo cha kazi, hii inasaidia sana hili mitungi ingare na ijulikane kwa mbali, hizi mamitungi pado ni mapya, na watu wengi wanaendea kununua hili watumie hizi mamitungi.

Hapa naona mzungu mmoja na mtu mwingine anaye shughulikia watu wapate maji katika boma zao. Tena naona watu wameleta mitungi mingi ili wachote maji katika hii boma. Tena Kuna watu wanao chukua mapicha tofauti tofauti Ili waonyeshe wengine.

Huku nawaona watu wamejituma katika kusanya matakataka na kuchoma katika hii soko. Inajulikana ya kwamba hawa ni watu wanaolipwa na serikali ili wafanye usafi katika soko hili na waweze kutengeneza mitaro.

Huku naona mama ambaye anamfunika mtoto yake katika kitanda ya hospitalini. Tena inajulikana ya kwamba huyu mtoto alizaliwa mapema kama haijafikia wakati ya kuzalisha. Tena huku inajulikana ni hospitalini, naiona kuna.

Huku naona mama, mtoto na madaktari tofauti tofaut,i. Daktari anashughulikia mtoto apate chanjo na mama anafurahia mtoto yake akipata chajo. Huyu daktari anamdunga chajo mtoto.

Huku naiona kuna machupa ya madawa tena naiona madawa iliyo mwagiwa katika karatasi kwa meza. Inaonekana kuwa hizi ni madawa inayoberesha nguvu katika mifupa ya mwili ,tena inasaidia sana watu wapate nguvu katika mwili yao.

Huku naiona wauzaji wa madawa ya nyumbani ama inayotumika katika nyumbani ya kienyeji. Tena kuna vitu tofauti tofauti iliyopangwa huku ili huyu mtu anayetibu watu na madawa ya kienyeji anaiuza tena kwa watu tofauti tofauti.

Huku naona mama mmoja anayetoka huko Mombasani amechukua mtoto yake apate chanjo katika hospitali, daktari anampea mtoto chanjo kupitia miguu yake ya kulia ili azuie magonjwa mbalimbali katika mwili ya mtoto.

Hapa naona madaktari wakielezea venye watatembea na wapeane mafunzo kuhusu magonjwa mbalimbali. Wanatembea katika nyumba kwa nyumba na boma kwa boma hili wapeane chanjo na neti ya kuzuia mbu.

Hapa naona mgonjwa na dakrati wanaojehamu. Daktari anauliza mgonjwa unataka utibiwe nini, na huyu mgonjwa anaona daktari akisikiza vizuri ili ajibu maswali inayoulizwa.

Hapa naona dakatari mmoja amevaa barakoa anapima madawa ya chanjo ya watoto na watu wakubwa. Hii madawa inasaidia sana katika kuongeza nguvu na kusaidia kusafisha mwili ya mwanadamu ili apate afya njema.

Hapa naona mzee mmoja anapigwa chanjo na daktari mmama ili azuie ugonjwa yeyote inaeza mkia katika huyo mzazi , tena hii dawa inasaidia watu ili wasipate ugonjwa tofauti tofauti.

Hapa naona madakitari wanaojeana na mgonjwa ili apate nini inamsumbua huyu mgonjwa naona kuumulizwa maswali na dakitari pia amefurahia katika hii picha.

Hapa naona madawa ya chanjo na hii madawa ni ya chanjo mara moja tu. Hii madawa inasaidia watoto wadogo kupata afya nzuri maishani mwao na waishi kwa miaka mingi.

Hapa naona mama mmoja ako hospitalini na mtoto mdogo. Hii picha inaonyesha ya kwamba huyu mama alizaa katika hii hospitali. Naona anafurahia sana na amevaa manguo ya hospitalini amefunika mtoto mzuri.

Hapanaona mgonjwa moja aliyendungiwa damu katika hii hospitali naona imefungwa mikono ikiwa juu ili ipate kutibiwa na daktari katika hii hospitali.

hapa naona madakitari wamevaa vizuri wapiga dawa ofisi yao iliwatowe uchafu yeyote na ofisi yao inuke vizuri iliwatu wakiingia wasipate ugonjwa yeyote kutokana na uchafu yenye

Hapa naona mtu anafanya usafi katika chooni. Hii ni ya maana sana katika maishani mwetu tunasaidiwa kuishi maisha bora na ya usafi katika nchi yetu.

Katika hii picha naona moto inayochoma kichaka moja na imesababishwa na vitu yenye huwezi kuelewa, inaweza kuwa anayevuta sigara ndio alisababisha hii moto ama gari ya mafuta ilianguka karibu na hii kijaka ikachoma.

Naona mama, mtoto na daktari. Mtoto anadungwa chanjo akiwa mdogo ili azuie ugonjwa yeyote inayoweza kutokea katika utotoni mwake.

Hapa naona daktri wa kienyeji ametengezea madawa tofauti tofauti na akiweka kwa tumbler tofauti tofauti ili apee wagonjwa tena apate pesa ya kujisaidia. Hii dawa ilikuwa inatumika kitambo.

Dakitari anasaidia mgonjwa anaye sumbuliwa na meno ili huyu mgonjwa akuwe sawa sawa na atibiwe meno yake inayosumbua sana, tena huyu dakitari amevaa barakoa ili azuie ugonjwa mbali mbali.

Hapa kuna dawa ya ugonjwa tofauti totauti katika bahasha ya madawa iliyofungwa vizuri ili isiguswe na maji au vumbi, tena hii dawa inasaidia kupunguza ugonjwa katika mwili ya mtu.

Hapa ninaona mkulima amevaa vizuri sana, akitembea akipiga dawa mimea zake katika shamba, huyu mkulima akona mavazi nzuri ya kuzuia madawa isiguze mwili na asipate ugonjwa kutokana nayo.

hapa naona kibuyu ya maziwa na madawa tofauti tofauti ya masai na tena imeekwa maua yenye inarembesha vizuri ili watu wapende na wanunue hii kibuyu ya maziwa. Tena hii kibuyu inasaidia kuweka maziwa

katika hii picha naona dakitari, mtoto na mama mtoto, dakidari anampea mtoto chanjo kupitia mdomo na mama yake anafurahia akiona mtoto anapata chanjo ili ake vizuri mahishani

Hapa naona mtoto mdogo na madaktari wawili, huyu mtoto aliwekwa katika chekechea ya watoto. Huyu mtoto anaweza kuwa amezaliwa kama haijafika wakati ya kuzaliwa ndio maana akapelekwa.

Katika hii picha naona daktari anadunga mtoto katika mkono ya kulia ili wanapata chanjo kutokana na utotoni mwake ili azuie ugonjwa mbalimbali katika kukuwa kwake. Pia mama naona daktari aki.

Hapa ni pahali pa kunawa mikono na kuzuia uchafu yoyote kw akunawa kila wakati. Hii kunawa ilisababishwa ana corona, watu hawakuwa wakinawa kila wakati.

Hapa naona mtu amevaa vizuri na akaeka mgongoni madawa yenye tunatumia kupiga nyumba yake ili azuie vidudu yeyote wasiingie kwa nyumba yake. Tena amevaa barakoa ili azuie.

Huyu dakitari anafunika mgonjwa katika kitanda moja na anafunika huyu mgonjwa kama ameshindwa sana na nikama huyu dakitari anafunika vizuri ndio isikumwe ha hii trolly kwa mortuary

Hapa naona kuna mvua kali, watu wameanza kubeba malazi zao na vitu vya matumizi ya nyumba ili isibebwe na maji ama isikuzwe na maji kutoka boma yao hadi kwingine. Hii mvua ni kali sana.

Huku naona kibuyu ya maziwa, tena ya mafuta ya kupika chakula na maua yenye imevalishwa hizi mavibuyu. Inasaidia kurembesha ili watu wanunue tena naona vitu ya kisafisha ili ing'are vizuri.

Hapa naona mgonjwa mmoja analala kwa kitanda ni kama aligongwa kichwa juu imefunikwa na mapamba katika kichwani mwake. Hii inasababishwa na kuendesha magari mbio sana ama kupigana na watu.

Hapa naona kuna ukame watu wanaenda kununua maji ama kuchota maji kwa mahali ilitengenezewa ili wapate maji safi. Serekali huwa wanaona watu venye wanaishi katika hii,,,

Hapa naona maji imejaa kila mahali hata imezuia njia ya kupita kutoka ng'ambo. Hii ni mvua kali sana inaonyesha ya kwamba huku inanyesha mvua kubwa sana sasa watu wengi wanahatarisha maisha yao kama wanavuka hii daraja.

Hapa naona madawa tofauti tofauti ya kuku, ya ng'ombe na ya wanyama tofauti tofauti. Hii ni madawa yanayozaidia wanyama kupata afya mzuri na waishi vizuri.

Huku ninaona dawa ya kuzuia ugonjwa tofauti tofauti kama ya kukohoa na ugonjwa yeyote inayosababisha na baridi tena na matumizi mbaya mbaya.

Hapa naona daktari anapeana chanjo kwa watu wakubwa, naona wengine wamepanga laini ili wapate hii chanjo na wazuie ugonjwa tofauti tofauti inayoweza kuingia katika uzeeni.

Hapa naona wanafunzi wamepanga laini ili wachote maji ya kukunywa. Hii maji ni maji safi yenye imefungwa na imewekwa kemikali mzuri ili auwe vidudu mbaya mbaya yenye inaweza sababisha ugonjwa. Tena mwalimu amesimama kando.

Kutokana na picha hii naona mama mmoja amezaa katika hospitalini ,na watu wamesafiri huku kumsalimia. Na kutokana na picha hii ninaiona hawa ni watu wa masai juu wamevaa ma wa.

Hapa naona mama katika hospitali alikuwa amezaa na sai anavalisha mtoto mavazi kama bado akona vitu inayotumika katika hospitalini, tena huyu mama ameona vizuri mtoto wake.

Hapa naona daktari anayepima dawa ili apee chanjo huyu mtoto mdogo ako kando yake ili azuie magonjwa tofauti tofauti inayeingia kwa mtoto akiwa mdogo ama akiwa mkubwa.

Hapa naoana watu wanaoishi katika hema moja na madaktari wanamtembelea kumpima hawa Corona , na hawa madaktari wamevaa barakoa na wako na vipimo ya hali ya juu sana.

Hapa naona daktari anauliza mgonjwa maswali mingi kuhusu ugonjwa yake, huyu daktari anauliza vizuri sana, hata anaeleza huyu mama na mikono ili aelewe vizuri kuhusu hii ugonjwa yake yenye anataka atibiwe.

Hapa naona daktari ya meno inasaidia mtu mmoja atengenezewe meno ikuwe nyekundu kama maziwa. Tena huyo daktari amevaa vizuizi ya macho na barakoa ili.

Hii picha inaonyesha kuna mvua kali sana. Watu wanatembea juu ya maji tena hii maji imesambaa katika manyumba tena hii inahatarisha maisha ya watu wakubwa na watoto, wanyama na kila kitu inayokua.

Hapa naona barakoa na madawa tofauti tofauti ya kusaidia katika chanjo ya watu wazima na watoto wadogo. Hii madawa inasaidia kutoa kutoa joto mwilini na magonjwa tofauti tofauti.

Huyo dakitari amevaa barakoa amevaa ovaroli na amefungua dawa na anasoma, hii dawa inasaidia nini ama inatibu nini katika wagonjwa, tena huyu daktari.

hapa naona dakitari anaye ipima dawa, iliajue vizuri kuhusu hizi dawa itatumika aje na kiasi gani, inafaa yatumike kwa wagonjwa wenye wako na miaka chache ama miaka mingi ili apeane kwa

Mgonjwa anasaidiwa na daktari ya meno anatengenezewa meno yake yenye imeharibika, ili apate sura nzuri kutokana na meno hii. Tena, daktari amevaa vizuizi ya mikono ili asipate na uchafu yeyote.

Hapa naona daktari anamuelezea mgonjwa vile anateng'enezewa meno, na anang'olewa yenye imeharibika ili apate madawa ya kutibu meno ndo isisumbue tena katika maishani mwake.

Hapa naona kuna mvua kali, hata wametoa watu ndani ya nyumba. Watu wanashikilia hii nyumba isebebwe na maji. Watu wengine wanaona wanatoroka katika hii maji ili wasipate ugonjwa.

Hapa kuna walimu na wanafunzi katika shule ya chekechea, huyu mwalimu anasaidia watoto kujieleza mbele ya wengine, ili wapate, nguvu ama kuzoea watu katika mkutano kubwa ili.

Hapa naona madawa tofauti tofauti iliyofungwa katika hizi viti ya kufunga madawa tena hii madawa inasaidia watu wapate nguvu na wapate vitu yenye hawana katika mwilini mwao.

Hapa naona daktari mama na mtoto, daktari anauliza maswali huyu mama kuhusu chanjo ya mtoto. Ili mtoto apate chanjo, tena naona huyu mama anaskiza vizuri daktari ili mtoto apate chanjo.

Hapa naona daktari anafurahia akipewa chanjo mtoto kupitia kwa mdomo, pia mama anafurahia mtoto yake akipata chanjo kutoka huyu daktari mmoja mwanaume. Huyu mama anakaa mrembo tena amevaa vizuri.

Hapa naona madawa kadha katika makaratasi ya madawa, hizi madawa inasaidia kuzuia ugonjwa ya malaria ama kutibu magonjwa mbali mbali katika mwili tena hii dawa inauzwa katika maduka ya dawa.

Hapa naona mrembo mmoja anangangana na kizima moto ili ajue kutumia kuzima moto katika boma yao, hii inatufunza ya kwamba inafaa ukuwe unajua kutumia hii kitu ili wakati moto ikijitokeza ujue kuitumia vizuri.

Hapa naona mafundi wa ujenzi wanaangalia ubomoaji wa nyumba, ili waanze ujenzi mpya katika hii boma na wachague pahali pazuri wa kujengea hii nyumba ndio isianguke tena.

Hapa naona daktari moja anayeshughulikia kupima dawa tena huyu daktari amefaa barakoa na manguo ya hospitalini huyu daktari anapima dawa hili adungir wakonjwa wapate kuwa na Hali mzuri.

Huku naona wamama wawili, wanaoonekana kuwa huku ni pahali pa kuchota maji, huyu mama mmoja ameenda kuleta maji katika sehemu hii, na mwingine anaonekana kuwa ni mama aliyeandikwa huku ili aweze kusimamia, watu wanaokujia maji huku.

Naona mama mmoja anayefurahia akichota maji katika kando ya manyumba, tena huyu mama amefua nguo mingi kando yake kumanisha huyu mama anapenda usafi hataki uchafu katika boma yake.

Huku naona mwalimu ambaye anafunza watu jinsi wanafaa watumie choo zao, inayowekwa katika ndani ya nyumba, hizi machoo zinafaa isuguliwe vizuri, ili waweze kuzuia uchafu yeyote isiguze mwili tena, ukuwe na hewa nzuri kwa nyumba yako.

Hapa naona daktari anayechukua damu katika huyu mama ili apime ugonjwa ya ukimwi kwa hospitali na huyu mama hajui hali yake iko vipi. Anaezakuwa amegonjeka na ukimwi kama hajui ama la.

Hapa naona wafanyi kazi ama madaktari wanayopiga dawa katika ofisini mwao tena hawa madaktari ni kama wamefunika maiti kando yake hili wapike dawa ndio inzi isikaribie mahali kuna amelala fofofo.

Hapa naona mgonjwa anayesaidiwa na daktari kung'olewa meno iliyosumbua ama kusafishiwa meno yake ili asipate ugonjwa ya meno. Daktari amevaa barakoa na vitu ya macho inayosaidia kuona vizuri iyo uchafu ya meno.

Huku, naona nyumba ya Maasai iliyo katika mahali pa kiangazi. Hii nyumba inasaidia sana ili watu waishi ndani. Tena, inazuia jua kali. Hii inaonekana ya kwamba kuna kiangazi huku kwa hii.

Hapa naona madaktari wawili na hawa madaktari ni madaktari waume, hawa wamevaa barakoa na vizuzi ya mikono ili uchafu isikuse, anasaidia mama mmoja kutibu ama kungoa meno yake iliyo haribika.

Hapa naona ujenzi ya tanki kubwa ya maji. Hii tanki inachukua maji mingi ili wasaidie wananchi wapate maji katika boma zao. Hapa naona watu watatu wanaoendelea na ujenzi ya tanki hii.

Hapa kuna daktari na mgonjwa. Daktari anasaidia mgonjwa apate maisha ama apate madawa na apate matibabu bora katika hospitali hii. Huyu daktari anahakikisha huyu mgonjwa ako sawa katika hali yake.